Kundi la watu wazima wakiwa wamekaa darasani au kwenye mkutano wengi wao wamevaa barakoa na wanahudhuria mafunzo au semina wana madaftari na kalamu mezani wengine wakisikiliza kwa makini huku, wengine wakiwa wameinamisha kichwa wakiwa wanaandika. Hii inaashiria utoaji wa elimu ya watu wazima.

Kundi la vijana na watu wazima wakiwa wamekusanyika ndani ya hema, wakiwa wanamsikiliza mzungumzaji au wakijadili mada fulani wote wakiwa wamesimama, na mmoja akiwa amevaa fulana nyeupe yenye maandishi ya kijani hii inaashiria tukio la mafunzo au semina, ambayo inaweza kuhusisha elimu kwa watu wazima au elimishaji wa jamii kuhusu masuala mbalimbali.

Kundi la wanawake baadhi wakiwa wamevalia mavazi ya kiutamaduni, wakiwa wamekusanyika kumzunguka mwanamke anayetumia mashine ya kushona. Mwanamke huyo anafanya kazi ya kushona huku wanawake wengine wakimuangalia na kutabasamu. Hali hii inaashiria sehemu ya mafunzo ya elimu kwa watu wazima.

Eneo la michezo kwa ajili ya watoto wa chekechea au deikea, kuna mchezo wa watoto wenye viti vya rangi tofauti, vilivyopangwa kuzunguka nguzo ya chuma na kamba ya chuma inayoonekana, hii inaashiria mazingira ya kufurahisha na salama kwa watoto jambo muhimu katika huduma za vituo vya kulea watoto.

Uwanja wa michezo wa watoto wenye bembea zilizopakwa rangi nyekundu, kijani kibichi na bluu, sehemu hii ikiwa na mchanga unaofaa kwa usalama wa watoto. Hali hii inaashiria uwepo wa shughuli za michezo ya watoto ambao hupatikana kwenye vituo vya kulelea watoto au shule za chekechea.

Majengo ya elimu ya shule ya msingi yakiwa ni ya ghorofa mbili, majengo haya yanamilango ya rangi ya kijani yakiwa na madirisha makubwa ambayo husaidia katika upitishaji wa hewa na mwanga, uwepo wa shule hii husaidia wanafunzi wa ngazi ya shule ya msingi kufika shuleni hapa ilikuweza kupata elimu.

Chumba cha darasa, kikiwa na viti pamoja meza, zilizopangwa kwa safu za kunyooka, ikiashiria kwamba hili ni chumba cha darasa elimu ya msingi, mbele kukiwa na ubao mweupe ambapo wanafunzi huweza kuangalia wakati mwalimu anawafundisha.

Rundo la faili na vitabu vikiwa vimepangwa juu ya kabati. Faili hizi zina rangi mbalimbali kama vile: bluu, nyeusi, kijani na nyeupe. Hali hii inaashiria uwekaji wa kumbukumbu na nyaraka za shule au huenda ni vitabu na madaftari ya wanafunzi au walimu. Hii inaweza kuwakilisha mazingira ya shule ambapo kumbukumbu na nyaraka ni muhimu kwa elimu ya msingi.

Wanafunzi wa ngazi ya elimu ya msingi wakiwa wamevalia nguo maalumu za shule na wakiwa wamekaa kwenye samani aina ya viti pamoja na meza, wanafunzi hao wanamuangalia mwalimu wao ambaye anawafundisha kwa umakini aliyesimama mbele ya ubao wenye rangi nyeusi.

Mwalimu akifundisha darasani; mwalimu huyu akiwa amevaa hijabu anaandika maneno kwenye ubao mweusi, na maneno haya yanahusu sehemu za mwili kama vile: jicho, sikio, mdomo na pua. Hii inaaashiria masomo ya elimu ya shule ya msingi ambapo wanafunzi hujifunza mambo ya msingi, mazingira ya darasa na somo hili inaonyesha mwalimu akifundisha kwa umakini na kwa ufanisi mkubwa.

Wanafunzi wa ngazi ya elimu ya shule ya msingi wakiwa darasani, wakiendelea na zoezi la upataji wa elimu. Mbele yao amesimama mwalimu mwanamke ambaye amevalia fulana nyeusi, akiwafundisha wanafunzi hao wa ngazi ya elimu ya msingi.

Darasa la kisasa la kompyuta, ambapo kuna madawati na viti vya rangi ya bluu, vilivyopangwa vizuri, kila dawati lina kompyuta mpakato iliyofungwa ikionyesha mazingira mazuri ya kujifunza, hii inadhihirisha matumizi ya teknolojia katika elimu ya sekondari ili kuandaa wanafunzi kwa changamoto za kidijitali.

Majengo yenye rangi nyeupe ya shule ya elimu ya sekondari yakiwa yana milango yenye rangi nyeusi, pamoja na madirisha ambayo husaidia katika upatikanaji wa hewa safi, pamoja na mwanga mzuri na ngavu. Nje ya majengo haya kuna sehemu na mandhari nzuri, ambayo wanafunzi huketi wakiendelea na majadiliano ya mada tofautitofauti.

Wanafunzi wa ngazi ya elimu ya sekondari wakiwa kwenye chumba cha darasa wakiwa wameketi kwenye viti pamoja na meza, wanafunzi hawa waliovaa nguo maalumu za shule zijulikanazo kama yunifomu. Wanaendelea na zoezi la ufanyaji wa mitihani ambao imejikita katika kupima mambo yote aliyokwisha kuyasoma na uelewawao juu za mada hizo walizo kwisha kuzisoma hapo awali.

Walimu wawili wa ngazi ya elimu ya sekondari wakiendelea na zoezi la ufungashaji wa mitihani, mezani kukiwa na bahasha ya rangi ya kahawia pamoja na vifungashio vingine vyenye rangi ya bluu ikiashiria zoezi Ila mitihani katika ngazi ya elimu ya sekondari inaendelea.

Maabara tupu na safi ya shule ikiwa na meza ndefu zenye masinki na mabomba ya maji, pia kuna viti virefu vikiwa vimewekwa kando na meza. Mazingira haya yanaonyesha mahali ambapo wanafunzi wa shule za sekondari hufanya majaribio ya masomo ya sayansi kama vile kemia na biolojia.

Maabara ya kisasa na safi ya shule ikiwa na meza ndefu zenye masinki na mabomba ya maji yaliyopangika vizuri, meza hizi zina rangi nyeupe na blue na kuna viti virefu vinavyofanana, mazingira haya yanaashiria maabara iliyopangwa vizuri tayari kutumika kwa masomo ya vitendo ya sayansi, kwa wanafunzi wa shule za sekondari na kwa masomo kama vile kemia na biolojia.

Wanafunzi wa ngazi ya elimu ya chuo kikuu wakiwa wameketi darasani na wakiwa wamevalia nguo za rangi tofautitofauti wengine wakiwa na madaftari mezani na kalamu, wengine wakiwa na kompyuta mpakato mezani. Mbele yao amesimama mhadhiri aliyevaa suti akiwa anawafundisha wanafunzi hawa.

Kundi kubwa la wanafunzi wa ngazi ya elimu ya chuo kikuu wakiwa wamekaa katika darasa au ukumbi mkubwa wengi wao, wakiwa wanasikiliza kwa makini; viti na meza vimepangwa kwa mtindo wa darasa wa chuo hali hii inaonyesha mazingira ya masomo katika vyuo vikuu na vyuo vya kati.

Wanafunzi wa ngazi ya elimu ya chuo kikuu wakiwa kwenye chumba cha darasa na mhadhiri akiwa amesimama mbele yao, wanafunzi hao wakiwa wameketi kwenye madawati na viti wakiwa wanamsikiliza mhadhiri huyu anayewafundisha mada fulani.

Chumba cha darasa cha elimu ya chuo kikuu kikiwa na wanafunzi wa ngazi ya elimu ya chuo kikuu wakiwa wameketi kwenye madawati, na mbele amesimama mhadhiri akiwa amevalia shati lenye rangi nyeupe akiwafundisha wanafunzi hawa kwenye ubao wa rangi nyeupe.

Ukumbi mkubwa wa darasa ambapo wanafunzi wa ngazi ya elimu ya chuo kikuu wakiwa wameketi kwa utulivu mkubwa na wanaendelea na zoezi la kuandika mtihani. Mbele amesimama mhadhiri kandokando ya ubao mweupe, ikiashiria anawasimamia wanafunzi hawa kwenye zoezi hili la uandikaji wa mitihani.

Kundi la watu wazima wengi wao wakiwa vijana wakifanya kazi kwenye kompyuta mpakato zilizopo mezani, wengine wamesimama nyuma yao wakiwa wakionekana kuashiria au kufanya kazi kwa pamoja, hali hii inaashiria mafunzo au semina ambapo wanafunzi wanajifunza stadi za kiufundi au teknolojia katika ngazi ya chuo kikuu.

Mwanamke ambaye anaonekana kama kiongozi au mwalimu akiwa amekaa kwenye dawati lake ofisini. Nyuma yake kuna kabati la vitabu ambalo linaashiria mazingira ya kitaaluma. Hali hii inaweza kuwakilisha afisa mkuu au mhadhiri katika chuo kikuu au chuo cha ufundi.

Wanafunzi kadhaa wakiwa wameketi kwenye chumba cha darasa, wakiwa ni wanafunzi wa ngazi ya elimu ya vyuo vikuu, wakiwa wameshika karatasi mikononi mwao na mbele amesimama mhadhiri aliyevaa nguo aina ya suti, mbele ya darasa kukiwa na ubao mweupe.

Chumba cha darasa chenye meza pamoja na viti, ambapo wapo wanafunzi wa ngazi ya elimu ya chuo kikuu wameketi kwa usikivu na utulivu mkubwa, wakiwa na madaftari mezani mwao pamoja na kalamu na wanamsikiliza mhadhiri aliyesimama mbele yao akiwafundisha mada fulani.

Chumba cha kulala chenye vitanda viwili vya ghorofa ambavyo ni vya wanafunzi wa chuo wanafunzi watatu wanaonekana ndani ya chumba, hiki moja amelala kitanda cha chini akitumia simu mwingine amekaa kitanda cha jua akitumia simu na watatu yupo akiwa amechuchumaa chini akipangua au akitafuta kitu kwenye kabati mazingira haya na sheria maisha ya hosteli au makazi ya wanafunzi wa kazi ya elimu ya chuo kikuu.

Mafunzo ya elimu ya ufundi na ufundi stadi katika fani ya ufundi wa magari, wanafunzi hao wakiwa wanajifunza kwa vitendo nisha au kuunganisha sehemu mbalimbali za gari. Gari hili likiwa limefunguliwa seti zake muhimu kama milango na boneti, ili kuwezesha mafunzo haya ya kina yatakayowezesha kujiajiri katika sekta mbalimbali za ufundi huu wa magari.

Wanafunzi wakiwa kwenye chumba cha darasa, wakiwa wamevalia makoti ya rangi ya bluu, wakiendelea na zoezi la upataji wa elimu ya ufundi stadi. Wanafunzi hao wakiwa wanarekebisha vifaa vya kielektroniki aina ya simu, na kila mmoja akiwa anashughulikia kifaa chake cha kielektroniki kwa uamikini mkubwa.

Kundi la wanafunzi wakiwemo wanaume na wanawake wakifanya mazoezi ya vitendo, wamevalia sare za kazi na wamezunguka meza wakimwangalia mwalimu au mtaalamu akionyesha jinsi ya kutumia kifaa fulani cha ufundi, kila mwanafunzi anazingatia anachofundishwa na hii inawakilisha elimu ya ufundi na ufundi stadi ambapo wanafunzi hujifunza kwa vitendo wakipata ujuzi wa kutumia zana mbalimbali.

Wanafunzi kadhaa wakiwa wamevalia nguo maalumu, wakipata elimu ya ufundi na ufundi stadi, huku wamesimama na mwalimu akiwa amevaa koti la maabara. Utoaji huu wa elimu utawasaidia wanafunzi hawa kuweza kujiajiri katika nyanja mbalimbali, ili kuweza kupata kipato.

Mwanamke akiwa ameketi akitengeneza simu amevalia sare ya kazi na akiwa anajishughulisha na kazi ya ufundi. Nyuma yake kuna zana mbalimbali kama vile bisibisi na vifaa vya kupasha joto vinavyoashiria mazingira ya mafunzo ya ufundi stadi. Hii inawakilisha umuhimu wa elimu ya ufundi na jinsi inavyowezesha vijana kupata ujuzi wa kujitegemea.

Wanafunzi wa ufundi wakifanya marekebisho au ukaguzi wa gari, mmojawao ameinama ndani ya gari karibu na sehemu ya nyuma akifanya kazi kwenye eneo la tairi la akiba. Hii inaashiria umuhimu wa elimu ya ufundi na ufundi stadi ambazo huwaandaa wanafunzi hawa kuweza kupata ajira.

Fundi anayefanya kazi ya kutengeneza kifaa cha kielektroniki aina ya tv, akiwa amevaa kofia na fulana nyeupe; akiwa anatumia zana zake kutafiti na kurekebisha kifaa hiki cha kielektroniki. Hii inaonyesha ujuzi na utaalamu wa kiufundi unaopatikana kupitia elimu ya ufundi na ufundi stadi.

Msichana akiwa ameketi kwenye dawati, akitengeneza simu ya mkononi. Ametazama kwa umakini anachokifanya ana vifaa vya kurekebisha simu. Hii inaashiria mafunzo ya elimu ya ufundi na kiufundi, ambapo wanafunzi wanajifunza stadi za vitendo za kurekebisha vifaa vya kieletroniki.

Kundi la wanafunzi, wakiwa wamekusanyika katika karakana wakifanya kazi kwenye gari. Gari hili likiwa linafanyiwa ukarabati mkubwa huku milango na sehemu nyingine zikiwa zimetolewa na kuwekwa kando. Wanafunzi wamevaa nguo za kazi na wanajifunza ujuzi wa ufundi wa magari. Hii inawakilisha mazingira ya elimu ya ufundi stadi, ambapo wanafunzi hupata ujuzi wa vitendo.

Wanafunzi wa ufundi wakiwa wamekaa kwenye madawati na kufanya mazoezi ya kurekebisha simu za mkononi au vifaa vingine vya kieletroniki. Kila mmoja ana vifaa vya ufundi na sehemu za vifaa zilizotenganishwa, akifanya kazi kwa umakini. Hii inaashiria mafunzo ya elimu ya ufundi na kiufundi, ambapo wanafunzi hujifunza stadi za vitendo za kurekebisha vifaa mbalimbali.